Kitu inayoendelea hapa ni mambo ya siasa. Wanapigilia nchi ya Kenya ili watu wapate huru. Mama huyu amebeba bendera lake la Kenya ili apiganie huru la watu, ili watu wapate huru.